Huyu ni mkulima aliyepanda ndizi . Ndizi hizo amezitoa shambani sasa amezitengeneza ili aweze kupika, ameishikilia kwenye mkono wake na anataka kuzitengeneza vizuri anaitazama . Ukiangalia kwa umbali utaiona ndizi zingine hizo ndizi zaonekana kuwa na shida kidogo.